Duka moja ambalo mbele yake kuna soko ambayo imepangwa ndizi, mboga na vyakula vingine huku wanawake wawili wamekaa karibu na bidhaa zao. Pembeni kuna bajia upande wa kushoto na gari la abiria upande wa kulia barabarani. Mandhari inaonyesha shughuli za kawaida za biashara mtaani Kenya.

Duka la bidhaa na sanaa na vinyago ambavyo vitu vingi ni vya mbao na ngozi zimeandikwa na kupangwa ukutani na kwenye meza. Zanamu za wanyama, vinyago vya sura ya binadamu mogoba na mapambo mbalimbali ya kitamaduni yako kwenye duka hili.

Safu la mboga ambapo vyakula vya aina mbalimbali na matunda kama vile nyanya, viazi, ndimu, tango, pilipili hoho na pilipili ya kawaida vimepangwa kwenye makasha ya plastiki huku zingine zikiwa zimepangwa kwenye bokisi.

Mkono wa mtu ambao umeshika noti mbalimbali za Kenya. Zikiwemo mia moja, hamsini, mia tano na elfu moja, ambazo ni mpya na zenye rangi tofauti. Noti hizo, zimeandikwa Kenya na zina nembo ya taifa pamoja na mchoro ya aliyekuwa raisi wa Kenya Jomo Kenyatta.

Sokoni mahali ambapo watu wanauza na kununua nguo za mitumba. Kuna mtu ambaye anatumia toroli lenye mzigo wa nguo, na wengine ambao wameweka manguo kwenye vibanda. Kuna wale pia ambao wanachagua nguo kwenye meza. Kuna yule pia ambaye anachoma mahindi na kuuzia tu ambao wamekuja kununua.

Magari ambayo yameegeshwa kwenye uwanja. Magari yenye aina tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na nyeusi. Kuna gari ambalo ni matatu ambalo limeegeshwa na limeandikwa maneno ya Progressive Credit kuashiria kwamba ni gari ambalo, linaleta huduma la kutoa mkopo kwa wananchi.

Ni katika soko ambapo wanawake wametandika bidhaa zao chini kwenye magunia wakiuza, huku wengine wameketi wengine wamesimama, wanauza bidhaa aina mbalimbali kama vile nyanya, mahindi, mboga, ndizi, viazi na vyakula vinginevyo.

Kipanda cha biashara sokoni ambacho kimejaa viatu vya aina vya ndara, ambavyo vimetumdikwa katika mstari una mpangilio mzuri ili kufutia wateja ,viatu hivyo vikiwa vya rangi na ukubwa tofauti tofauti.

Gari lenye aina ya matatu Toyota ambalo lina rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la maegesho yenye mchanga na miti ya kijani ambayo iko nyuma. Magurudumu ya gari yamepambwa na rimu za dhahabu na namba ya usajili ya gari hili inaashiria kwamba ni la Kenya.

Sehemu ya ndani ya duka ya magari ya kifahari, ambayo ni ya aina mbalimbali huku ikiwa na rangi tofauti tofauti. kama vile nyeusi, buluu, na nyekundu ambayo yamepangwa kwa mstari moja tayari kwa wateja kuchagua na kununua.

Noti nyingi za shilingi mia moja za Kenya zikiwa zimerundikwa pamoja. Noti hizi zina maandishi, namba ya noti na alama ya benki kuu ya Kenya. Pia imechorwa picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa Kenya rais Jomo Kenyatta.

Tangazo la ajali ya bima binafsi kutoka kampuni ya bima ya Shimin Insurance ambalo lina picha ya mtoto ambaye amevaa sweta la kijani na suruali nyeusi ambaye amekaa chini akiwa anacheza karibu na barabara na maandishi yanayosema personal accident insurance, your safety our priority pamoja na mawasiliano ya kampuni hio.

Shanga mbalimbali za rangi tofauti na bangili, na mikufu, zikiwa zimepangwa kwenye standi sokoni. Kuna pia herini za duara zenye rangi ya machungwa, zikiwa zimeninginia katikati.

Duka lenye milango ya rangi ya bluu, ambayo upande wa nje kuna baiskeli ndogo ambayo imepakiwa na mtu mmoja ambaye ananunua. Na pia kuna bodaboda ambayo imeegeshwa kando ya baiskeli.

Soko katika kibanda linalouza aina tofauti tofauti ya vyakula kama vile viazi, mahindi, karoti, nyanya, maembe na matunda mengineyo na ndizi ambazo zimening'inizwa juu kwa kutumia kamba. Kuna baadhi ya watu ambao wanaonekana wakinunua.

Tangazo la kampuni ambayo inaitwa CIC family medisure ambayo inaonyesha watu watatu ambao wamekaa pamoja wakitazama kompyuta. Mmoja wao ambaye ni mtoto anaonekana anaonyesha kitu kwenye skrini kwa wengine. Wote wamekaa karibu wakiwa na umakini na furaha picha ikiwa na rangi nyeusi na nyeupe.

Ndani la soko la mboga na matunda ambapo bidhaa zimepangwa vizuri, kuna bidhaa aina mbali mbali kama vile pilipili hoho, tango, vitunguu, nyanya, viazi vitunguu saumu na mboga zingine, ambapo wafanyikazi wameketi na baadhi yao wanaonekana wakiwahudumia wateja.

Katika soko ambapo kunauzwa bidhaa tofauti tofauti, kama vile blanketi nguo, matunda, na kila aina ya kitu. Watu wanatembea wakienda katika upande tofauti tofauti wakitafuta vitu ambavyo wanaviitaji.

Gari ambayo ina rangi nyeusi aina ya Toyota Landcruiser Prado ambalo limeegeshwa karibu na nyumba pia kwenye nyasi. Gari lina nambari la usajili ya Kenya, na limeegeshwa kuelekea mbele upande wa kushoto.

Dukani ambapo rafu ni ya rangi ya kijani kibichi, ambayo imepangwa trai mbalimbali ya mayai. Kila trai ikiwa na mayai mengi yaliyopangwa juu kwa juu. Baadhi ya trai hizo ni za rangi tofauti kama, nyekundu, buluu na kijani.

Mkono wa mtu ambao umeshikilia simu ya mkononi iliyo kwenye ukurasa wa programu au tovuti inayotumia alama zenye rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu na kijani. SImu inaonekana iko kwenye munyu kuu na programu zina alama mbalimbali kama vile by airtime, send , Mpesa na nyingine.

Watu wawili mmoja mwenye asili ya kizungu na mwingine mwenye asili ya kiafrika, wamesimama kando ya gari huku, yule ambaye ni mwenye asili ya kizungu anamwonyesha, yule mwenzake jinsi ya kutia mafuta kwenye gari.

Katika soko la kuuza nguo ambapo nguo ni aina tofauti tofauti kama vile shati, longi na manguo mengine yanauzwa. Manguo haya ni yenye rangi tofauti tofauti kama rangi ya chungwa, nyeusi, nyeupe na rangi zinginezo. Mtu mmoja anaonekana akiwa anapima longi.

Soko la mboga ambalo ni la nje wakati wa hali ya mawingu na baridi. Mama mmoja ambaye amevaa koti ya pinki na suruali nyeusi na Kofia, ananunua mboga za majani kwenye kibanda ambapo muuzaji anamsaidia. Meza na vibanda vimejaa mboga za kijani.